Huyu mwanadada ako katika huduma ya watu wazima, anashughulikia pale hali ya kuweza kutunza, pale hata katika lile dawati lake kuna vifaa ambavyo anatumia akiweza kushughulikia mambo na huduma.

Gari hili linahusika na mambo ya afya wa jamii kijumla. Wale walio hapo ni kuna yule wa kuelezea na kuna wale ambao wanaskiza kutoka kwake kuhusu matibabu.

Hili ni gari ambalo linaitwa Mobile Clinic linausika na mambo na matibabu ya umma. Wale ambao hawezi fika hospitalini wanafika mahali hapa ni kwa huduma ni ya bei nafu na bei rahizi.

Katika picha hii, tunaona muuguzi, ambaye ameshika vifaa, vinavyotumika ,katika, afya ya meno yaani dental health .

Kwenye picha hili tunaona mtu anayeonyesha meno yake na mwingine pia akiwa amevaa zile glovu za rangi ya buluu, na anatumia kipande kidogo cha plastiki kuweza kugusa meno.

Kwenye picha hili, tunaona kuna yule ambaye anatibiwa. Ana tatizo la afya ya meno. Jino lake moja lina shimo ama limeweza kuoza.

Kwenye picha hii tunaona wale ambao wanahusika katika mambo ya usaidiaji katika hali tofautitofauti ya maeneo haya. Wamekuja kusaidia wale ambao wanaishi mahali hapa.

Haya ni magari ya kuzima moto, yako hapa yameegeshwa mahali hapa. Ni ya kubeba maji ya kusaidia wakati ambapo kuna mkasa wa moto.

Hili ni shirika la huduma la AMREF ambalo linaweka vifaa vya matibabu katika ambulensi iliyo kando yao. Wahudumu ambao wanahusika hapo ni watatu.

Vijana wale barubaru ambao wako katika mashua ile. Vijana wale wanne wako katika harakati ya kuokoa maisha ya wake ambao wameathirika na hali ya mvua manake pale wanaweza kusombwa na maji.

Kwenye picha hii, tuko katika chumba, chumba cha hospitalini. Chumba hiki kiko na vitanda. Kando na vitanda hivi kiko na vifaa vinavyotumika katika mambo ya afya.

Katika chumba hiki, hivi ni vifaa vya hospital vinavyotumika katika kusaidia muuguzi kuweza kutibu wagonjwa wake. Ambaye amesimama kando ni ule mfadhili ambaye anahusika na katika usafishaji wake.

Hii ni dawa ya kisasa, dawa ambayo inatumika na wale wauguzi ambayo wanashughulikia na wanyama, jina lake ni poksvax na katika chupa hile una maandishi ya kuelekeza jinsi ya kutumia

Hii ni dawa ya pakiti inayoitwa Dentamol inayosaidia katika kutuliza jino linapokuuma na linatuliza ule uchungu ambapo uko kwenye jino.

Hawa ni wazazi ama wamama ambao wana watoto wao, kila moja ameshikilia mtoto wake wakisubiri kuweza kupata matibabu na kushughulikiwa na taktari wa watoto.

Katika picha hii, tunaona kuna mwanamke aliyevaa sare ya kahawia na ana kibarakoa na anamhudumia mtoto kwa kumpa chanjo. Mtoto huyu ni mchanga.

Huyu ni kijana ako hapa na mitungi yake mitatu ya rangi ya kimanjano anachota maji. Amevalia barakoa ya kujisitiri kutoka kwa magonjwa ambayo yanaweza kuwa yanaambukizana.

Katika picha hili tunaona mtu ambaye ana maumivu kwenye goti lake haswa huenda inaweza kuwa kutokana na michezo ambayo anacheza.

Kwenye picha hii tunaona mti katika shamba hili kubwa . Mti hii unatumika katika kutengeneza dawa inayotumika katika matibabu.